Mbele yangu kuna nyasi, kando ya nyasi kuna mlango ambao umekaribiana pale. Juu kuna mabati nyekundu na pia kuna madirisha ambayo yanaonekana pale.

Mbele yangu naweza ona kuna mlemavu ambaye anajaribu kuskuma gari yake pale kwenye uga wa kuchezea wanariadha. Mchezaji huyu amevalia vazi lililo andikwa kenya, nywele yake ni kubwa ako kwenye hakuna mashabiki pale.

Mbele yangu naweza ona karatasi ambalo limeandikwa competence based curriculum enviromental activities karatasi hilo limechorwa kibuyu ndoo, gambuti vile vile imeandikwa nambari ya whatsapp.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuwa mwanamke aliyeketi juu ya bali ya kubebea zile mizani za uzito, aidha kuna maandishi yaliyoandikwa pale nationality, Hellen Wawira, Kenyan, pode power lifting event under 41kg disability sport .

Mbele yangu kuna bango lililoandikwa kwa lugha ya kimombo water is life aidha kuna michoro lakini sizioni, aidha ntakusomea zimeandikwa nini water lease and conservation related programme .

Huku kuna watu wanaovalia vazi nyekundu na wanashikilia cheque liloandikwa pesa. Nyuma kuna bango liloandika Champions of Years. Hawa wawa, kuna mlemavu ambaye ameketi juu ya kiti cha walemavu.

Mbele yangu kuna bango lenye picha na maandishi, picha limechorwa picha la mwanariadha akiwa kwenye uga wa wanariadha, yenye vazi kenya, majina yake ni Wesley Kimeli Sang, tarehe ya kuzaliwa, iventi anafanya na shida ambayo ako nayo ni Right Hand Disability .

Mbele yangu kuna aina tatu ya gesi. Moja ni ya kuzima moto, mbili ni yakupikia chakula nyumbani. Vilevile naeza ona pia kuwa kuna dirisha ambalo liko kwenye rangi ya kijani kimbichi.

Kuna nyumba za ghorofa. Nyumba hizi ni matatu yako kwenye rangi ya nyekundu aidha kuna nyasi zilizopale yenye rangi ya kijani kibichi. Chuma zilizowekwa pale ni yenye rangi nyeusi.

hao ni watu wawili ambao wanakimbia sako kwa bako kwenye uga wa kufayia riadhaa mmoja amevalia vazi nyesi mwingine amevalia ya kijani kibichi aidha kuna bango liloandikwa Samuel Mutai right with his guide Jean Kipchumba aidha limeandikwa nationality kenyan athletics event five thousand metres

Hapa naeza kuona kuwa kuna mwanamke ambaye amevalia vazi la nyekundu na nyeusi amekaa kana kwamba yupo tayari kubeba zile vitu ambazo zinabebwa na watu wenye misuri.

tunaweza kuona kuwa kunaviti kuna watu wameketi kuna mtu ambaye anakimbia na mtu ambaye amevalia miwani wote wanacheka isipokuwa kuna yule nyuma ameinama

Hapo kuna bango lililo la watoto la kuchezea bembea. Vilevile kuna kanisa ambalo wakristo huenda. Hapa chini kuna mchanga, kuna nyasi.

Mbele yangu kuna charti ambalo limeandikwa herufi za alphabaet a, b, c, d, e, f, g, mpaka z. Vilevile kuna michoro ya wanyama hali ambazo zimeonyesha.

Unaeza ona kuna kiti cha mlemavu. Kuna jamaa juu ya maji, kuna ile gari ya kutembea juu ya hio. Kuna mamiti ambazo linazingira, kuna miti ambayo yamewekwa kwenye maji.

Mbele yangu kuna mlango, kuna chuma, rangi nyeusi, mlango rangi nyekundu. Aidha sakafu ni ya rangi ya nyekundu. Kuna miti ambayo ni kijani kibichi.

Huu tunaweza kuona huu ni chuma wa kuwekea bendera linalo patikana hasa shuleni kuna nyasi kuna tanki tunaweza kuiona, kuna miti kwa umbali kuna bango lilioandikwa fire assembly point .

Hiki ni kitabu cha mwanafunzi ambacho kimechorwa lori, gari moshi na baiskeli. Kwenye lori kuna maandishi ya gari hili linaitwa lori, lori limebeba mchanga, mchanga uliobebwa ni mzito, hii ni garimoshi, garimoshi inapita kwenye reli, garimoshi lina mabehewa mingi, baiskeli imebeba mizigo.

Mbele yangu kuna kitu cha mwanafunzi. Tunaweza sema hii utumika wakati wa mtiani na pia ni wa kusomewa. Liko kwanye rangi ya majano na rangi nyeusi. Sakafu limewekwa tiles kwa lugha ya Kimombo.

Hapa unaweza kuona kuna nyasi kando ya nyasi kuna nyumba yenye mabati nyekundu. Kando ya nyumba kuna mti kubwa ambalo linaonekana yenye kijani kikubwa ambalo linasimama juu juu. Kando ya nyumba kuna ukuta ambao unazingira nyumba huo.

Mbele yangu kuna bango lenye maandishi na michoro. Maandishi ni kama Waste management in Schools and Our neeighbours , michoro ni kama mambo ambayo huwa yanatupwa, kati hayo ni plastiki na kadhalika.

Naona kuna mlango. Mlango huo umeandikwa no exit for students, no exit , kando ya mlango kuna rangi aina ya kati ya kijani kibichi na samawati.

Mbele yangu kuna bango lililoandikwa Kise conference, theme, empowerment and engagement vilevile kuna mwalimu mkuu wa Kise ambaye anaitwa Doctor Norman Kiogora anayeshikilia mikrofoni na kuzungumza.

Mbele yangu naeza ona kuwa kuna madawati, vilevile naeza ona kuwa kuna viti tatu, mbili yamesimama ilhali moja imeangushwa chini. Aidha naeza ona kuwa kuna ubao ambao uko pale na wenye mchoro wa mtu ambaye ameshikilia kalamu.

Unaweza kuona kabati ambayo iko kwenye rangi nyeupe. Ndani kuna aina za faili zenye tofauti tofauti, samawati, manjano, nyeusi na vilevile sakafu ni nyekundu.

Kuna mbao zilizowekwa pale zenye rangi ya nyeupe, chini kuna chuma zenye rangi nyeusi. Kuna mlango kwa umbali kuna sakafu na kuna mchanga ulio karibu pale.

Mbele yangu kuna watu wanne ninawaona wawili wakiwa wa jinsia ya kike wawili jinsia ya kiume wako kwenye ule uga wa mashindano ya kukimbia. Mmoja amevalia shati lilioandikwa kenya na pia ni yule na yule mwingine amevalia shati ya samawati.

Unawezaona kuwa, kuna dawati ambazo zina majina za watu wawili. Kando ya dawati hayo kuna viti mbili, vile vile kuna veli ambalo liko nyuma ya viti hilo enye kitamba ya rangi nyekundu na nyeupe.

Naeza ona kuwa huyu ni mlemavu anashikilia kiti cha walemavu na anatumia mkono, anatembea kwenye ule uga cha kiwanja cha wanariadha na anasukuma gari yake, amevalia vazi nyeusi, kando ni uwanja, kuna mataa yanawaka.

Mbele yangu kuna viti zilizopangwa pale. Viti hizo ni rangi ya samawati. Kuna ukuta ambao una rangi ya aina mbili, majano na nyekundu. Aidha sakafu zimegawanywa rangi nyeupe na rangi nyekundu kwenye tiles .

Mbele yangu kuna kitabu cha mwanafuzi lenye michoro yenye rangi ya kijani kibichi na samawati. Yameandikwa Haydn Richards Junior English 2, New Edition .

Mbele yangu naeza ona kuna watu wanne ambao wamekaa kwenye vifaa vya watu walemavu, ilhali kuna mmoja ambaye anainama na kuigiza kama hao akiwa ni anayejulikana kama Mike Mbuvi Sonko aliyekuwa gavana wa Nairobi.

Mbele yangu naeza ona vifaa viwili ambavyo vimewekwa juu ya meza. Vifaa hivi vinaitwa kompyuta. Vilevile kuna kitabu ambacho kiko juu ya meza chenye kusoma.

Mbele yangu naweza kuona aliyekuwa waziri wa elimu, kuna microphoni, ameshikilia karatasi, nyuma imeandikwa kwa lugha ya kimombo Kenya Institute Special Education kwenye bango.

Mbele yangu naeza ona kuna madirisha ya manyumba ambayo yamepangwa. Kuna bango ambalo limeandikwa chini ya nyumba hiyo kando ya ukuta visitors please pass through the office .

Mbele yangu naeza ona kuna mchezaji ambaye hana mguu mmoja, mpira kiwanjani, nyasi, na ameshikilia vifaa vya walemavu ndani ya uwanja.